Tuko karibu na kituo cha kusambaza umeme. Hapa kuna nguzo nyingi za chuma na nyaya nzito zinazoonekana kama sehemu ya mfumo wa kusafirisha umeme kutoka mitambo mikuu hadi kwa jamii. Ingawa haionekani kama kitu cha kuvutia, hapa ndipo umeme hupitia kabla ya kufika majumbani, shuleni, hospitali na kwenye biashara. Kituo hiki ni muhimu kwa maendeleo ya nchi kwani bila umeme hakuna uzalishaji.

Nimefika katika kituo cha kusambaza umeme kilichoko katika eneo lililo wazi na lisilo na shughuli nyingi za binadamu. Mandhari hii inaoyesha miundo mbinu mkubwa ya kusafirisha umeme. Nguzo nyingi za nguvu zimesimama zikisafirisha umeme kwenda maeneo mbalimbali ya nchi. Ni dhahiri kuwa vituo kama hivi vina mchango mkubwa katika kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa jamii.

Katika mazingira yanayohusiana na vituo vya kusambaza umeme, tunaangalia nguzo ya umeme iliyobeba transfoma. Transfoma hii ni muhimu kwa kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme kabla ya kusambazwa kwa watumiaji wa mwisho kama vile nyumba za makazi au viwanda. Muundo huu unaonyesha sehemu ya miundombinu ya umeme inayochangia katika kuhakikisha upatikanaji wa umeme na uhakika kwa jamii.

Tuko katika eneo la kijani kibichi linaloonekana kuwa wazi ambako kuna nguzo za umeme zilizowekwa kwa mpangilio maalum na kusambazwa hadi upeo wa macho. Nguzo hizi ni sehemu ya mtandao wa kusambaza umeme kutoka katika vituo vya usambazaji hadi kwa watumiaji wa mwisho. Mandhari hii inaonyesha jinsi miundo mbinu ya nishati inavyoweza kuunganishwa na mazingira.

Tunaangalia nguzo ya umeme iliyobeba transformer . Transformer hii ni muhimu kwa kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme kabla ya kusambazwa kwa watumiaji wa mwisho, kama vile nyumba za makazi au viwanda. Muundo huu unaonyesha sehemu ya miundo mbinu ya umeme inayochangia katika kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakikaka kwa jamii.

Tunamwona ndege wa manjano, akiwa ameketi juu ya kijiti, labda akipumzika. Ndege huyu ana rangi ya samawati kwenye shingo, pamoja na mchanganiko wa kahawia na nyeusi kwa mabawa yake. Mandhari hii ya asili, inaonyesha uzuri wa vioo anawai na umuhimu wa kutunza mazingira, ili kuwalinda viumbe kama hao wanaochangia kwa mfuno wa ekologia.

Tunaangalia reli inayoeleka jijini katika asubuhi ya mapema wakati wa kuchomoza kwa jua. Mandhari ina utulivu wa kupendeza na mwanga wa jua unamulika kwa upole juu ya mazingira ya asili. Pande zote za reli kuna miti inayochangia mandhari ya jijini na safi ikionyesha muunganiko katika ya miundombinu ya usafiri na uhifadhi wa mazingira.

Watu kadhaa, wengi wao wakiwa watalii, wamesimama kwa makini wakitazama kundi la tembo wakicheza na kujirusha udongo juu ya mili yao. Katika eneo la hifadhi la wanyama pori. Tukio hili linaonyesha uhusiano wa karibu kati ya uhifadhi wa mazingira na utalii endelevu, ambapo mali ya asili kama vile tembo, hulindwa na pia huleta manufaa kwa jamii.

Katika jitihada za kuhifadhi mazingira na kusimamia rasilimali asilia ni muhimu kuelewa hali halisi ya makazi ya watu. Nipo katika eneo lenye msongamano wa nyumba zilizojengwa kwa mabati inaloonekana kuwa mtaa wa mabanda. Nyumba hizi zimejengwa karibu karibu na mazingira yanahitaji uboreshaji ili kuwa salama na endelevu kwa wakazi wake.

Tunaangalia mamba walioko kwenye kidimbwi wakifurahia maji labda wakitoka nje kuota jua. Mandahri hii inaonyesha uhusiano wa karibu kati ya viumbe wa porini na mazingira yao ya asili. Ni sehemu tulivu ambayo inadhihirisha umuhimu wa kulinda makazi ya viumbe hai kama mamba kuhakikisha kuwa wanayo nafasi salama ya kuishi, kuota jua na kutimiza majukumu yao ya kiasili katika mfumo wa ikolojia.

Ni muhimu kuwafundisha watoto wetu kupanda miti wakiwa bado wadogo. Katika shughuli hii ya kutunza mazingira tunaona mwanafunzi akipanda mti akiwa na mwalimu wake huku wanafunzi wengine wakiendelea kushiriki kwa nyuma. Kupanda mti si tu njia ya kupendezesha mazingira, bali pia husaidiakatika kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi na kuhifadhi rasilimali asilia.

Katika mazingira tulivu ya asili. Mti mkubwa wenye kivuli kizuri unasimama katikati ya eneo hili. Chini ya mti huu, kuna mwanamke anayefurahia mapumziko ya mchana huku akifurahia picnic . Mandhari hii inasisitiza umuhimu wa kuhifadhi miti na mazingira yetu ili tuweze kuendelea kufurahia manufaa yake; kama vile: hewa safi, kivuli na uzuri wa asili.

Watu watatu wanaonekana wakisukuma mkokoteni wa mikono. Uliojaa mizigo mizito kwenye magunia. Wamevaa mavazi ya kazi na sura zao zinaonyesha uchovu huenda kutokana na mwendo mrefu au uzito wa mizigo hiyo. Inaonekana wako njiani kuelekea sokoni au eneo la upakuzi.

Tuko katika kituo cha Girraffe Centre, ambapo mwanamke mgeni ambaye ni mtalii anaelekezwa na mhudumu jinsi ya kuwalisha twiga kwa usalama. Tukio hili, linaonyesha juhudi za kuhifadhi wanyamapori na kuelimisha umma kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira yetu.

Wikendi lililopita, niliwaona watu wakipanda miti katika eneo, lililoonekana kama limewachwa bila kutunzwa. Lilikuwa karibu na mto na ndani ya mtaa wa mabanda. Hakukuwa na kijani chochote, ila juhudi hizi zinaashiria matumaini mapya. Kupanda mti katika maeneo kama haya, si tu kunaboresha mazingira, bali pia kunasaidia kurejesha uzuri wa asili na kupunguza uchafuzi wa mazingira.

Leo nilipata fursa ya kutembea kwenye njia ya mbao, inayopita katikati ya msitu ,wenye miti ya minazi. Mandhari yalikuwa ya kuvutia sana mazingira safi ,hewa safi na utulivu wa kipekee. Ni mahali ambapo, mtu anaweza kupumzika na kufurahia uzuri wa maumbile. Maeneo kama haya hutufundisha umuhimu wa kuhifadhi mazingira ili vizazi vijavyo viweze kufurahia neema hii pia.

Tunaangalia eneo linalofanana na dampo la taka lililoko karibu na chanzo cha maji jambo ambalo linaibua hofu juu ya usalama wa mazingira na afya ya jamii. Eneo hili linaonekana kuzungukwa na makazi ya watu wa kipato cha chini ambapo uwepo wa taka karibu na maji unaweza kusababisha uchafuzi wa vyanzo vya maji kuenea kwa magonjwa na athari kwa mfumo wa ikolojia.

Wiki hii nilitembelea hifadhi ya wanyama na jambo lililovutia zaidi ni reli ya kisasa inayopita juu kwa njia iliyoinuliwa katikati ya mbuga. Hii ni njia bora ya kuhifadhi mazingira kwani garimoshi hupita bila kuvuruga maisha ya wanyamapori walioko chini yake. Muundo huu unaonyesha jinsi maendeleo ya miundombinu yanaweza kuendana na uhifadhi wa mazingira ikiwa yatatekelezwa kwa umakini.

Tuko katika hifadhi ,ambapo maafisa wa KWS wanamrejesha kifaru porini baada ya upasuaji mdogo. Kifaru huyo anaonekana ameamka ghafla na sasa anakimbia huku macho yakiwa yamefunikwa. Maafisa wanatawanyika wakijiepusha naye na makasi ya matibabu, bado yako karibu na maskio yake. Tukio hili, linaonesha kazi ngumu ya kuwalinda wanyamapori.

Tunaangalia kundi la watu wakishiriki katika shughuli za usafi wa mazingira kwa kuondoa taka zilizonaswa kwenye vichaka za mianzi. Hii ni sehemu za juhudi za kijamii za kulinda na kuhifadhi mazingira ambapo wanajitolea kuondoa taka zilizotupwa kwa kiholela ambazo zinaweza kuharibu mimea ya asili kama mianzi.

Tunaangalia jengo ambalo limejengwa kuzunguka mti mkubwa likionyesha juhudi za kulinda na kuhifadhi mazingira ya asili katika maendeleo ya miundombinu. Chini ya mti huo, kuna kidimbwi kidogo cha maji kinachoongeza mandhari ya utulivu na urembo wa eneo hilo. Ni mahali panapovutia watu kupumzika, kuota jua na kufurahia uzuri wa mazingira ya asili.

Karibu na mto unaozungukwa na makazi duni, kuna mrundikano mkubwa wa taka, unaoashiria changamoto ya usimamizi wa mazingira katika maeneo ya mijini. Mtu mmoja anaonekana akichakura takataka hizo kana kwamba anatafuta kitu muhimu. Mandhari hii inaibua maswala ya usafi wa mazingira, afya ya jamii, na haja ya mifumo bora ya ukusanyaji na urejelezaji wa taka.

Watu watatu wameenda kupanda mlima kwa ajili ya matembezi ya kutunza mazingira, wanapokaribia kilele, mmoja wao, mwanamke anaonekana kuchoka, lakini mmoja wao, mwanaume, anampatia mkono wa msaada ili kumtia moyo aendelee. Ni mfano mzuri wa mshikamano na juhudi za kibinadamu katika kufurahia na kudhamini uzuri wa asili.

Tuna muoana tumbili ameketi juu ya uzio wa uwanja wa michezo ya watoto. Hali ina ashiria mwingiliano wa moja kwa moja kati ya wanyama pori na maeneo ya wakazi ya watu jambo linalo ibua umuhimu ya kuweka mipaka ya kirafiki kati ya makazi ya binadamu na mazingira ya wanyama ili kuhakikisha usalama wa pande zote mbili na kuendeleza rhino wa teknolojia.

Tunaangalia eneo kubwa la kijani lililofunikwa na mimea asili likitoa taswira ya mazingira yaliyohifadhiwa vizuri. Kule mbali kwenye upeo wa macho, tunaweza kuona milima ikitokeza kwa uzuri huku anga ikiwa wazi na jua likingaa kuashiria siku yenye hali nzuri ya hewa. Mandhari hii inafirikisha uzuri wa maumbile na umuhimu wa kuhifadhi maeneo ya asili kwa ajili ya ikolojia endelevu.

Mwalimu anaonekana akiwaonyesha wanafunzi wawili, jinsi ya kupanda mti. Wanafunzi hao wamevaa sare za shule, na wanashiriki kwa makini katika zoezi hilo, ambalo linaonyesha juhudi za kukuza uelewa, kuhusu utunzaji wa mazingira na umuhimu wa kupanda mti.

Mwanaume aliyevalia ovaroli, anaonekana akiwaelekeza watu jinsi ya kukusanya taka, katika mtaa wa mabanda. Anaongoza kwa uangalifu, huku wengine wakimfuata kwa bidii, wakikusanya taka kwa njia iliyopangwa, ishara ya juhudi za pamoja za kutunza mazingira.

Tuko katika bustani ya wanyama au hifadhi ya taifa ambapo tunamwona chui aliyefungiwa ndani ya uzio maalum. Hali hii inaonyesha juhudi ya kuhifadhi wanyama pori walioko hatarini kwa kuwalinda dhidi ya ujangili na kukakikisha wanaishi katika mazingira salama. Hii ni sehemu ya usimamizi wa rasilimali za asili na uhifadhi wa mazingira kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo.

Wanyama wawili wa porini aina ya Waterback wanonekana wakizimama katika mazingira ya asili, wakiwa makini na macho yao, yakiangaza huku na kule, kana kwamba wanatazama iwapo kuna wanyama wanawawinda. Mandhari yanayowazunguka ni ya kijani kibichi, ishara ya mazingira yaliyohifadhiwa vyema.

Juzi nilipokuwa nikitembelea rafiki yangu, nilipita karibu na mto mmoja ambayo hali yake ilinivunja moyo. Mto ule umejaa taka kiasi kwamba unaonekana kama dumpo. Nyuma yake kuna mitaa ya mabanda ambapo watu wanaishi karibu kabisa na uchafu huu. Hali hii ni hatari kwa afya na mazingira. Tukichukua hatua sasa, tunaweza kulinda vyanzo vyetu vya maji na kuboresha maisha ya jamii.

Kwenye kitengo cha usafiri wa umma, kuna basi la umeme la kampuni ya City Hoppa ambalo limeegeshwa katika kituo cha basi. Basi hilo linaelekea njia ya 228 na ni kupitia kwa makanga wake linawahamasisha abiria kupanda. Ni mojawapo ya mabasi ya kisasa yanayochangia katika kupunguza uchafuzi wa mazingira huku yakiboresha huduma za usafiri jijini.

Katikan barabara hii yenye njia mbili pande moja kuna msongamano wa magari huku upande mwingine ukiwa wazi. Katika njia yenye msongamano kuna kituo cha basi ambapo mabasi yanasimama yakiashiria abiria wapande na pia kuna magari binafsi na malori yanayoelekea maeneo mbalimbali. Kando ya barabara miti imepandwa kwa mpangilio mzuri jambo linalosaidia kupunguza vumbi na kutoa kivuli.

Tupo katika kituo cha mabasi, ambapo mabasi na matatu zimeegeshwa zikisubiri abiria kupanga. Makanga wanaonekana wakibadilishiana maneno huku wakisubiri magari yao yajaze. Pia kuna maeneo maalum ya maegesho yaliyoanishiwa kwa magari yanayoelekea mwelekeo fulani, ingawa mwelekeo huo haujawekwa wazi katika mazingira haya.

Katika kituo cha basi makanga anawaalika abiria kupanda basi linaloelekea njia ya kumi na saba B ambalo linaonekana kuwa karibu kujaa. Anaeleza haraka haraka kuhusu vituo ambavyo basi litasimama. Wakati huo huo watu wengine wanapita kwa haraka kuelekea mabasi mengine yanayoekelea maeneo tofauti ya jiji. Kuna harakati nyingi na kelele za magari zikichanganyika na pilkapilka za abiria.

Tuko katika kituo cha basi ambapo basi la kampuni ya Embassava Sacco limeegeshwa kando ya barabara likisubiri abiria kupanda basi. Dereva wa basi ameketi sehemu ya mbele akiwa tayari kuondoka mara tu atakapopokea maagizo kutoka kwa makanga. Hii ni taswira ya kawaida kutoka mfumo wa usafiri wa umma ambapo uratibu kati ya dereva na makanga ni muhimu sana.

Katika kituo cha basi, matatu ya njia ya 23B imesimama ikisubiri abiria wanaoelekea maeneo mbalimbali. Usafiri wa uma kama huu ni wa umuhimu sana kwa wakazi wa Nairobi kwani uwarahisishia kufika kazini, shuleni na katika shughuli zao za kila siku. Matatu hii hupitia njia ya Kangemi, Uthiru, Makutano, na barabara yanayojulikana kama B7 Junction, barbaraba ya Muhui, na soko la Dagoreti.

Tuko kwenye kituo cha basi kilicho nje ya jengo la Maximum Miracle Center . Basi linaloelekea njia ya arobaini na nane au sitini inayopita maeneo kama Chiromo, Prime Bank na kileleshwa limesimama ikisubiri abiria wapande. Dereva wake amesimama pembeni akizungumza na rafiki yake kwa furaha.

Niko kwenye kituo ya basi jiji Nairobi ambapo watu wameketi wakisubiri magari yao ya usafiri ya umma. Polisi wa trafiki anaonekana akidhibiti magari barabarani ili kuhakikisha kuna mpangilio mzuri wa magari. Magari binafsi yanaendelea na safari zao kila dereva akiwa na mwelekeo wake. Mandhari ya jiji inaonyesha shughuli nyingi na mwendo wa maisha ya kila siku.

Basi moja linaonekana likiwa limekwama kwenye msongamanao wa magari liko limejaa abiria wanaosafiri kuelekea vituo vyao mbalibali. Makanga wa basi hilo anaonekana akizungumza na dereva wa basi jingine lililo karibu. Mazungumzo yao yakifanyika dirisha kwa dirisha huku magari hayo yakiendelea kusonga polepole. Kando ya barabara pikipiki kadhaa zimeegeshwa madereva wake wakingoja abiria kwa subira.

Nikiwa barabarani niliona basi likipunguza mwendo makanga wake wakijaribu kuwasawishi abiria wapande. Wakati huo, magari binafsi yaliendelea na safari zao na waenda kwa miguu walikuwa wakitembea kuelekea maeneo mbalimbali. Pembeni, bango la hospitali ya Getrude lilionekana wazi. Ni wazi kwamba usafiri wa uma una nafasi kubwa katika maisha ya kila siku ya wakazi wa jiji.

Kwenye kitengo cha usafiri wa umma, kuna basi la umeme la kampuni ya city hoppa ambalo limeegshwa katika kituo cha basi. Basi hili linaelekea njia ya 24 na kupitia kwa makanga wake, linawahamasisha abiria kupanda. Ni mojawapo ya mabasi ya kisasa yanayochangika katika kupunguza uchafuzi wa mazingira huku yakiboresha huduma ya usafiri jijini.

Tuko kwenye kituo cha basi ambapo basi limeegeshwa kando ya barabara ili kuchukua abiria wanaopanda. Pamoja na basi hilo, kuna pia matatu zilizoegeshwa kwenye kituo hichohicho zikifanya shughuli za kawaida za usafiri, baadhi zikichukua abiria wapya huku wengine wakishuka na kuendele na safari zao kwa miguu au safari mwingine.

Tupo katika kituo cha basi, ambapo matatu kadhaa zimeegeshwa kando ya barabara. Miongoni mwao kuna matatu ya kampuni ya Nuclear Investments Ltd inayosafiri kutoka Nairobi kuelekea Nyahururu, Gilgil, Ol Kalou na Maralal. Abiria wanaendelea kupanda, baadhi yao wakiwa wamebeba mizigo mikubwa ya kuwapelekea familia zao vijijini.

Tuko katika kituo cha basi au kawaida linaitwa steji ambapo magari haya yanasubiria abiria wanaoelekea upande wa Kiriaini, Othaya kutoka Nairobi. Matatu ni aina ya usafiri wa uma unaotumika sana na watu wengi hapa nchini. Wateja hawa wako na bidhaa kadhaa. Pia tunaona watu wengi ispokuwa abiria kuna makanga, kuna dereva na wengine wanaopita tu wakielekea kazini au nyumbani.

Leo asubuhi nikiwa kwenye kituo cha basi, nilishuhudia hali ya kawaida ya jiji la Nairobi. Makanga wakishawishi abiria wapande basi. Inaonekana kuelekea njia ya nne huku sauti yao ikipaza juu juu na mikono ikielekeza watu kwenye gari lao. Wakati huohuo, watu wengine waikuwa wanapitia tu, kila mmoja na safari yake wengine wakielekea kazini na wengine shuleni.

Katika eneo hili la mjini, tumekusanyika kushuhudia tukio la kugusa moyo. Kundi la maafisa wa polisi pamoja na viongozi mbalimbali wametua kumsikiliza na kuzungumza na watu watatu waliolala chini. Wanaonekana kuwa hawana makazi. Mmoja wao ni mzee na mgonjwa. Mazungumzo haya huenda yanahusu hali yao ya maisha hasa kuhusu upatikanaji wa maji safi na usafi ya mazingira.

Kaitka maeneo ya mashamabani kama haya upatikanaji wa maji safi na usimamizi bora wa taka bado ni changamoto kubwa. Watu wengi hutegemea visima au mito ambayo mara nyingi si salama kwa matumizi ya binadamu. Ukosefu wa mifumo bora ya usafi na uondoaji wa taka pia huongeza hatari ya magonjwa.

Kuna mabomba kadhaa ya maji yaliyotandazwa chini ambayo yanaonekana kuwa ya zamani na yameanza kutu. Mabomba haya yanaweza kuwa hatari kwa watu hasa ikiwa mtu atakatwa nayo, kwani kuwa kuna uwezekano mkubwa wa kuambukizwa pepo punda. Hali hii inaashiria changamoto katika usimamizi salama wa miundo ya usambazaji wa maji.